Mfano mzuri wa kilimo cha haidroponiki ikiendelea. Tunaona mistari yenye afya ya kijani kibichi, huenda ni mboga ingine yenye majani ikikua bila udongo wowote. Imepandwa vizuri kwenye mifereji meupe ambayo ni sehemu wa mfumo wa kilimo bila udongo. Mpangilio huu unaruhusu utoaji sahihi wa virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa haidroponiki ukikuza boga za majani kwenye mifereji meupe iliyoinama. Chini kuna la kuhifadhia maji yenye virutubisho yanayosukumwa kupitia mirija ya kulisha mimea. Ni njia bora ya kukuza mazao bila udogo kwa kutumia mfumo wa maji unaozunguka unaonngwa mkono na fremu ya chuma.

Mfumo mdogo kwenye mfumo wa petroniki kwenye unaofaa kabisa kwenye bustani ndogo ya nyumbani. Umetengezwa kwa mabomba mbili

Huu ni mfumo wa hydroponic wa ndani. Uwezekano mkubwa unakuza salad ukitumia mabomba ya PVC.Unaeza kuona mimea ya kijani kibichi yenye afya katika ganzi mbalimbali. Taa ya kukuza iliyo juu inatoa mwangaza muhimu. Muundo wa bomba unaashiria mfumo ambapo maji yenye virutubisho huzungushwa kuruhusu mimea kustawi bila udongo.

Shamba kubwa la haidroponiki, pengine ndani ya chafu, unaweza kuona safu za mimea zenye afya, za kijani kibichi ikikua kwenye mabomba bila udongo. Njia hii ya kisasa ya kilimo husambaza maji ya virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikiruhusu ukuaji bora na wa kudhibitiwa.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponiki bustani inayostawi. Mimea hii mirefu ya kijani kibichi inakua ndani ya mabomba meupe bila kutumia udongo. Ni mpangilio uliopangwa kwa matabaka unaotumia nafasi vizuri sana.

Shamba ya haidroponiki, pengine ndani ya chafu. Unaweza kuona safu za mboga za majani, zenye rangi ya kijani kibichi. Zikikuwa moja kwa moja kutoka kwa mabomba, meupe. Mfumo huu unaashiria mbinu ya filamu ya virutubisho, ambapo maji na virutubisho, hutiririka kupitia mabomba, zikilisha mimea bila udongo.

Tazama ndani ya chafu yenye mimea hii, pengine hapa Kenya, ambapo safu za mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zinastawi katika vitanda nadhifu vilivyoinuliwa. Muundo wake uliotengenezwa kwa nguzo za mbao umefunikwa na paa inayopitisha mwanga, ikioga mimea katika mwanga laini. Utaona mitego ya kunata ya samawati na njano ikining'inia wima.

Ndani ya hadroponiki iayostawi, unaweza kuona mimea yenye afya ya kijani kibichi enye majani ikikua kwenye mifereji nyeupe iliyoinuliwa. Chini yake kuna vyombo viwili vikubwa vilivyojazwa kimiminika cheusi chenye virutubisho vingi ambavyo mimea hupata kila kitu inachohitaji bila udongo.

Mfumo unaonyesha shamba la kisasa la haidroponiki ambalo huenda liko ndani ya chafu. Tunaona safu za mabomba meupe, sehemu ya mfumo unaopeleka maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mimea. Mbele, kuna mmea mzuri wa mnanaa unaokua kwenye sufuria dogo nyeusi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponiki. Unaweza kuona safu za mimea changa yenye majani mabichi ikikua kwenye mifereji safi mieupe. Kila mmea umewekwa vizuri kwenye tundu yake kuruhusu mizizi yake kufikia maji yenye virutubisho yanayotiririka ndani. Mbinu hii bunifu isiyotumia udongo inaangazia kilimo bora na safi na ivyo kupelekea mimea yenye afya bora.

Mfumo mzuri wa haidroponiki, unaweza kuona mimea ya kijani kibichi ikistawi bila udongo. Mizizi yao mirefu, myeupe, inaning'inia huru kutoka kwenye chungu maalumu, ikipata moja kwa moja maji yenye virutubisho kutoka kwenye tangi la samawati lililo chini.

Mfumo wa bustani wa hydroponiki inayokuwa juu ikitumia nafasi vizuri na mimea inayostawi kwenye mabomba ya PVC , yaliyopangwa. Bomba la kijani linaloonyesha usambazaji wa virutubisho, wakati chombo cha samawati kinaweza kuwa hifadhi ya maji.

Bustani ya wima ya ndani ambapo inawezekana inatumia mfumo wa haidroponiki. Tunaweza kuona chombo cha kupandia chenye ghorofa za rangi ya kijivu na mimea midogo kadhaa ikikua kutoka kwenye nafasi zake kibinafsi. Kushoto, kuna mmea wenye majani yaliyochongoka labda bamia na mwingine unaofanana saladi au mmea wa kutia ladha. Neno cabbage linaandikwa kwenye chombo likionyesha linacholimwa.

Mwanamke akitunza mimea ya kijani kibichi ndani ya chafu au mfumo wa kilimo cha kisasa. Mimea imepangwa imara ikipendekeza kilimo cha haidroponiki au kilimo wimo ambacho kina ruhusu matumizi bora ya nafasi. Anaonekana akifanya kazi katika mazingira ya kilimo chenye tija.

Mfumo wa ukuzaji mmea bila udogo unaofaa kabisa kwa bustani ya ndani unaona. Container la kijivu likitumika kama hifadhi ya maji yenye virutubisho. Juu yake kuna kifuniko chenye mimea michache pengine nyanya au pilipili hoho inayokuwa kwenye vikombe maalum. Ndani mabomba meupe huzungusha maji yenye virutubisho na kusaidia mimea kustawi.

Shamba la kuvutia la uyoga wa ndani. Unaweza kuona mifuko mingi mirefu ya kukuza, labda iliyojaa mazingira, ukuaji ambapo uyoga unachipuka kwa nguvu. Mifuko imetundikwa ikitumia nafasi wima, na mpangilio kwa ujumla unaashiria mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji bora. Ni mfano wazi wa ukuaji bora wa uyoga ukileta mavuno mazuri.

Shughuli nyingi ndani ya kiwanda cha kufungasha bidhaa za kilimo cha bustani pengine kinachoendeleshwa na Flamingo Horticulter . Tunaona wafanyikazi wengi, wengi wao wakiwa wanawake waliovaa sare za kijani na samawati, wakipanga kwa bidii kuunganisha na kufungasha mazao mabichi ya kijani labda maua au mboga za kijani.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kabeji ya kijani kibichi. Mimea imepangwa vizuri katika mistari sambamba inayoenea adi mbali ikionyesha oparesheni kubwa ya kilimo. Kila kabeji inaonekana yenye afya na imeundwa kikamilimu ikiwa na majani yake yaliyofungwa vizuri.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu labda vimefunwa hivi punde au vinaandaliwa kwa ajili ya soko. Vimetawanyika chini au kwenye mkeka rahisi. Unaeza kuona mguu wa mtu upande wa kushoto ukikupa wazo la wingi wa vitunguu vilivyo opo. Vitunguu vyenyewe ni vidogo hadi vya kati vikiwa na maganda yake ya kipekee ya rangi nyekundu zambarau.

Mimea mingi ya kijani kibichi labda mboga ikikua chini ya paa la uwazi. Muundo huu unaruhusu mwanga wa jua kuingia na kutengeneza mazingira yanayodhibitiwa. Kuna mfumo wa umwagiliaji au uingizaji hewa juu kuashiria kilimo cha kisasa. Ni shamba kubwa lenye ufanisi linalolenga kukuza mazao mapya.

Shamba la kisasa lenye shughuli nyingi. Tunaona ng'ombe wengi weusi na weupe milia yao mahsusi ikionekana wazi wakiwa wamesimama ndani ya zizi kubwa. Wamekusanyika karibu na vyombo vya malisho baadhi yao wakitutazama moja kwa moja kwa macho ya udadisi. Vizimba vya chuma na mazingira yaliyopangiliwa yanaonyesha operesheni kubwa ya maziwa ushahidi wa kilimo bora cha kisasa.

Sehemu za chuma na paa la plastiki. Ndani yake kuna mashamba makubwa ya mimea ya kijani kibichi. Jua linachomoza au kutua kwa mbali likiangazia mimea. Hii ni dalili ya kilimo cha kisasa cha kibiashara kinachotumia teknolojia kulinda na kukuza mazao kwa wingi.

Ardhi ya kiwanda cha kuchakata parachichi nchini Kenya. Hapa parachichi mbichi za kijani hupangwa na kufungashwa kwa uangalifu. Unaweza kuwaona wafanyakazi wenye ujuzi wakiwa wamevalia vifaa vya kujikinga wakishika matunda kwa uangalifu. Wanapakia parachichi zilizoiva kwenye maboksi wakiandaa kusafirisha

Shamba kubwa sana, labda limepanda kabeji au mboga nyingine za majani zinazofanana. Mimea imepangwa vizuri katika mistari mirefu ikienea kwenye udongo wenye rangi ya kahawia na nyekundu. Kwa mbali, shamba linaelekea juu kidogo kuelekea miti fulani. Ni eneo la kilimo nzuri lililopangwa vizuri chini ya anga angavu.

Shamba kubwa lililopangwa vizuri. Tunaona safu zisizo na mwisho za mimea kabichi iliyokomaa na yenye afya. Vichwa vyao vya kijani samawati vikiwa vimepangwa vizuri kwenye udongo mwekundu kahawia. Shamba linaenea mbali kukiwa na miti michache na majengo yasiyoeleweka yakionekana hafifu upeo wa macho chini ya kile kinachoonekana kuwa anga lenye mawingu.

Watu wawili huenda wanawake wakifanya kazi za kilimo. Wameinama wakivuna mboga za majani kuziweka kwenye masanduku mekundu ya plastiki. Wamevaa nguo za kazi za samawati moja akiwa na glavu za samawati hafifu. Nyuma yao kuna kifuniko kikubwa cheupe kinachoashiria chafu au mazingira ya kilimo yaliyolindwa.

Trekta ya kisasa ya kijani ikifanya kazi kwa bidii katika shamba kubwa la kilimo umeunganishwa na kifaa cha safu nyingi labda cha kupanda au kulima chenye sehemu kadhaa za rangi ya chungwa ,shamba lenyewe limepangwa vizuri katika mistari mingi sambamba na mimea michanga ya kijani kibichi ikionyesha zao lililopandwa hivi karibuni au liko katika hatua za mwanzo.

Kubwa la kuku la ndani. maelfu ya kuku weupe wamejazana sana kwenye sakafu ya jengo kubwa. Unawezakuona mifumo ya kulisha na kumwagilia maji kiotomatiki ikipita kwenye mabanda na taa bandia zinaangazia eneo lote. Feni kubwa za kupitisha hewa zinaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira yanayodhibitiwa.

Hii inaonekana kama ndani ya chafu. Tunaweza kuona mistari ya mimea midogo, mingine ikiwa imefungwa kwenye vikingi ikikua kwenye udongo mweusi. Kinachoonekana wazi ni mfumo mweusi wa umwagiliaji wa matone wenye hosi zinazopita kando ya mistari zikipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Huu ni mfano wazi wa umwagiliaji bora katika mazingira ya kilimo yanayodhibitiwa.

Shamba la kilimo lenye mimea michanga iliyopandwa Kwa safu. Bomba jeupe la umwangiliaji lenye kinyunyizio linaonekana likinyunyiza maji ardhini. Udongo ni mweusi na umelimwa ukitengeneza mifereji. Ishara ya samawati shambani inaonekana kuandika meru net ikiwezekana jina la chapa ya mfumo wa umwangiliaji au kuhusiana na shamba hilo.

Eneo la umwagiliaji hai katika shamba la kilimo. Unaweza kuona mimea midogo ikipewa maji na mfumo wa kisasa. Bomba kuu linapeleka maji kwa mistari midogo na kifaa cha kunyunyizia maji kwa mbali kinanyunyiza mimea na kufanya udongo kuonekana unyevu. Mfano wazi wa umwagiliaji bora wa mazao.

Ardhi ya kilimo ina mimea michanga iliyopangwa vizuri kwenye safu, ikinyunyuziwa maji kwa ufanisi na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Wafanyakazi wanaonekana nyuma wakitunza mazao. Huu ni mfano wazi wa kilimo cha kisasa cha shambani kinachoboresha matumizi ya maji kwa ukuaji mzuri wa mimea.

...hili lina mimea ya afya ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari nadhifu kwenye mteremko mdogo. Mirija mweusi ya umwagiliaji wa matone umewekwa kando ya kila mstari ikiwa na viunganishi vidogo vya kijani vinavyopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la kilimo labda mahindi lenye mfumo wa umwagiliaji unaomwagilia mimea. Hata hivyo, kuna tatizo kubwa, bomba jeusi kubwa lililo mbee linavuja sana kutoka sehemu kadhaa na kusababisha maji kumwagika na kukusanyika kwenye mifereji. Hali hii inaangazia tatizo la kawaida katika kilimo.

Bustani yenye uhai. Tunaweza kuona mimea ya kijani kibichi yenye afya, ikiwa kwenye udongo wenye rutuba pengine muhimu ni mfumo mweusi wa unyunyizaji wa matone, unaoonyesha umwagiliaji mimea kwa ufanisi na matone yanayoonekana. Nyuma kuna ukingo wa mbao labda shamba lililoinuliwa la bustani.

Umuhimu wa unyunyizaji bora wa maji inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa karibu. Unaeza kuona bomba jeusi lenye maji yanayong'aa na kundondoka polepole yakipeleka maji muhimu moja kwa moja kwenye mimea. Majani mabichi yaliyojaa yanaonekana yananufaika na umwagiliaji huu unaolengwa.

Shamba lenye kustawi la kilimo labda hapa Kenya. Tunaeza kuona safu nadhifu za mimea michanga upande wa kulia. Zikinyeshewa maji vizuri na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita mbele. Udongo mwekundu hudhurungi unaonekana umetayarishwa vizuri kwa kupanda. Nyuma miti mirefu inaashiria mpaka wa shamba ikionyesha mbinu ya kisasa na yenye tija ya kilimo.

Shamba lenye matuta ya udongo yaliyotayarishwa kwa ajili ya kupanda. Unaweza kuona mfumo wa umwagiliaje wa mabomba meupe ukipita kwenye safu pengine ni mfumo wa matone uliyoundwa kupeleka maji moja kwa moja kwa mazao. Huo ni mfano wazi wa mbinu za kisasa za kilimo zinazolenga kuhifadhi maji.

Mashamba yenye mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari. Maji yamejaa kwenye mifereji kati ya mistari hii ikionyesha kuwa inamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa mifereji au imefurika ivi karibuni. Mimea imepandwa kwenye matuta ya udongo.

Shamba kubwa linalotumia umwagiliaji wa mifereji. Unawezakuona mistari ya mazo mabichi na maji yakitiririka kwenye mifereji katikati yao yakinyunyuzia mimea. Ni siku safi na kuna miti kwa umbali ikionyesha shughuli kubwa ya kilimo.

Shamba la kilimo labda limetayarishwa kwa kupanda au limetoka kuvunwa. Kipengele muhimu ni mfumo bora wa umwagiliaji. Tunaona bomba kuu la samawati likisambaza maji kwa mabomba madogo meusi na matone ambayo yamepangwa kando ya mistari ya kilimo. Mfumo huu unatoa maji moja kwa moja kwenye udongo.

Shamba la kilimo, labda nchini Kenya, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone, na mipira nyeusi inayomwagilia mimea michanga ya kijani. Udongo uliolimwa, wa kahawia, unaashiria upandaji wa hivi karibuni, kwa mbali, wakulima wanashughulikia mazao ikionyesha mbinu bora za kilimo.

kuna mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone kwenye udongo mwekundu wa kawia. Mfumo huu unaweza kusambaza maji moja kwa moja kwenye mimea kupitia safu za mabomba. Njia hii ni bora kabisa kwa uhifadhi wa maji. Kwenye eneo la nyuma kuna mnara, labda wa kuhifadhi maji au kwa uchunguzi wa kilimo

Shamba la kilimo likinyunyiziwa maji kwa ufanisi. Unaweza kuona vinyunyizi vingi vikifanya kazi, vikinyunyiza maji kwa upinde juu ya mimea mibichi na kutengeneza ukungu wa maji yanapofika kwenye mimea. Kwa nyuma milima na miundo fulani ya mashamba kwa mbali inakamilisha mandhari, ikionyesha mazingira ya kilimo yenye tija na yanayotunzwa vizuri.

Shamba linalonyunyiziwa maji. Tunaona safu ndefu za mimea michanga ya kijani kibichi, ikiwa na maji yanayotiririka katikati ya matuta yake. Hii ni njia itwayo unyunyiziaji wa matuta. Inaonyesha wazi jinsi mimea inavyonywesha maji, kwa kutumia mbinu hii ya jadi.

Shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi pengine mahindi yakimwagiliwa maji. Unaweza kuona maji yakitiririka kwenye mifereji kati ya safu za mimea. Hii inaitwa umwagiliaji wa mifereji. Bomba kuu lililo mbele linatoa maji hadi sehemu ya kusambazia ambapo huelekezwa kwenye kila mfereji.

Mfumo wa kilimo bora sasa wa bustani ya kisasa, tunaona mimea ya kijani kibichi iliyopangika vizuri pengine pilipili hoho ikiwa na matunda mengi ya rangi ya manjano angavu ,Angalia mfumo mahiri wa kuitengeza juu ya mfumo sahihi ya umwagiliaji wa matone iliyopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi huu ni mfumo mzuri wa kilimo cha mazingira yaliyowathibitiwa kinachoboresha ukuaji na mavuno.